Daktari wa meno, ameshika mhh kinywa ambacho kina meno na anaangalia sehemu ambapo meno haya yana changamoto.

Daktari wawili wa meno wakiwa na mgonjwa, wakiwa wanafungua kinywa cha mgonjwa kwa ajili ya kuangalia meno yake, lakini na usafi wa kinywa chake mdomoni.

Daktari wa meno akiwa na mgonjwa, ambaye ana changamoto ya jino. Mgonjwa huyu ni wa jinsia ya kike na daktari amefungua kinywa cha mgonjwa huyu, kwa ajili ya kumsaidia.

Huyu ni mtaalamu wa afya anaweza kuwa dokta, anaweza kuwa nesi anaweza kuwa mphamasia anaweza kuwa mtaalamu wa maabara, kazi yake ni kuhudumia wagonjwa mbalimbali katika hospitali zetu.

Chumba maalumu na kifaa chake kwa ajili ya kukuzia watoto wale, ambao hawajafikisha umri wa kuweza kuzaliwa kwa mfano watoto ambao wapo chini ya miezi tisa.

Mtoto mchanga akiwa amelala kitandani, mama yake amelala pia kwa ajili ya kumuangalia hali yake na maendeleo yake anavyoendelea katika maeneo ambayo yanaonekana ni ya huduma za afya.

Mtaalamu wa afya akiwa anatoa huduma kwa mtoto. Mtoto ambaye amebebwa na mama yake, lakini pembeni kuna waandishi wa habari ambao wanachukua picha na matukio mbalimbali kwa ajili ya kuelimisha jamii.

Mtaalamu wa afya anatoa huduma kwa wananchi wanaomzunguka, katika kuwapatia chanjo za aina mbalimbali, ikiwemo chanjo ya kifua kikuu, lakini na chanjo zingine.

Dawa mbalimbali za asili ambazo zinamsaidia binadamu kuweza kumpatia virutubisho mabalimbali ambavyo vinahitajika katika mwili wake, dawa hizi hutumika katika makabila tofautitofauti.